Hapa ni barabarani , magari yanaonekana yakisongamana , pia hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amebeba mitungi ya maziwa kwenye pikipiki yake akiendesha .

Hili ni shamba ambayo imepandiwa mahindi. Mahindi haya yanaonekana kuwa yamekulwa na vidudu. Matawi yake inaonekana ikiwa imekatika katika kila mahali.

Hapa ni shambani mwa ndizi. Ndizi hii inaonekana kuwa imezaa matunda. Ina rangi ya kijani sana. Ina maana kuwa mkulima ambaye anatunza ndizi hizi anadhamini mimea yake.

Hapa ni shambani na humu kunao mimea ya ndizi ambayo imepandwa hapa kwa wingi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa na mengi yanaonekana kuwa yameweza kuzaa matunda.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekua refu refu. Pia chini hakuna magugu kwa sababu mwenyeji anachunga mimea yake vizuri.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanauzwa na hapa watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kupata maziwa yao, pia duka hili linatumia teknolojia ya kisasa kuuza maziwa.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanaletwa yanaonekana kuwa kuna mitungi ambayo imeletwa kwa kutumia pikipiki . Watu hawa wanaleta maziwa hapa ili waweze kupata pesa .

Hapa kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa . Ng'ombe huyu anaonekana kuwa ni wa maziwa . Kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia ovaroli akikama ng'ombe huyu . Tena amefunga miguu ili asiweze kutembea wakati anakama.

Hapa ni sehemu ambapo maziwa yanapelekwa. Huku nje kunao mitungi mingi ambayo imeweza ikaletewa maziwa. Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akimwagia maziwa kwenye sufuria akitumia kichungi.

Huu ni ndizi ambao uaonekana kuwa imeifaa vizuri, ndizi hii pia inaoneka kuwa ni ya aina nzuri ,pia ndizi hii inaonekana kuwa unaweza kuenda kutumia kwa kufanyiwa biashara, ndizi hizi ziko nono nono na inaweza ikapata bei mzuri.

Huu ni chombo ambacho ilikuwa inatumiwa zamani. Chombo hiki ni chombo ambacho kilikuwa kinashonwa na kina mama wazee. Pia inatumiwa kuwekwa ugali. Inafanya ugali kuwa mtamu sana pia haiwezi haribika kwa haraka.

Hizi ni ndizi ambazo zimetolewa maganda. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa vizuri. Kuna ndizi ambazo ziko chini, tena kuna mtu ambaye ameshikilia ambazo zimetolewa maganda. Hizi ni ndizi ambazo zinatumiwa katika biashara sanasana, tena hutumiwa kulisha watoto wachanga.

Hapa ni sokoni, sokonj humu kunaonekana kina mama wengi ambao wamekuja ili kuweza kuuza ndizi zao, hapa kunaonekana kuwa wengi wao ni wakulima wa ndizi, kwasababu ndizi ziko kwa wingi.

Hizi ni matunda ya ndizi. Matunda haya yanaonekana kuwa yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni za biashara. Ndizi inawezwa kuuzwa kama bado ni mbichi na pia inawezwa kuuzwa wakati imeiva. Ina pesa nyingi sana kwa sababu inauzwa.

Huyu ni mtu ambaye anakusanya maziwa. Anaonekana kuwa anamwaga maziwa kwenye kichunge. Anaonekana kuwa na mitungi mingi ya maziwa ambayo imekusanywa hapa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu wakulima wanaweza wakapatia kipato yao huku kila wakati.

Huu ni ofisi unaosimamia mambo na kilimo ,hapa kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ameweka vitu vya kupimia dawa kwenye meza, pia kuna mashini ambayo ipo kwenye ukuta ambayo inatumiwa huku pia, tena kuna picha ya rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta hako kwenye ukuta.

Hapa kuna ng'ombe wa maziwa , ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamejengewa pahali ambapo wanaweza wakakamuliwa , tena hapa ng'ombe hapahitaji watu wa kukama, kuna mashini ambazo inatumiwa kiteknolojia ya kisasa ili kukama maziwa na kutojali watu.

Hapa ni chumba ya maziwa, watu wanaonekana wakiwa wameketa maziwa yao hapa, hapa kuna mtu anaonekana akimwaga maziwa hapa, pia kuna watu huko nje wakitegea kurudishiwa mitungi. Hii ni biashara mzuri kwa sababu kila familia inahitaji maziwa kila wakati humu nchini kenya.

Hii ni kundi ya ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva vizuri. Pia ndizi hizi inaweza ikalishiwa watoto wadogo na pia inaweza ikaliwa na watu wakubwa. Pia inaweza ikapelekwa sokoni ili kufanyia biashara na kujipatia kipato cha siku.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Tena watu hawa ,kuna wazee watatu ambao wamevalia koti nyeupe. Wanaonekana kumsikiliza mama huyu ambaye anaonekana akiwa ameshikilia mashini kwenye mkono yake .Hapa watu hawa wanaonekana kuwa ni watu ambao wanasimamia kilimo .Pia mama huyu anapeana mawaidha kulingana na mambo inayohusu kilimo.

Hapa ni chumba ya ng'ombe. Ng'ombe hawa wamepangwa kulingana na pahali ambapo wanaishi. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa mahali hapa wanapoishi ni pa safi sana. Pia wamewekewa lishe ambayo ni safi. Wanaweza wakakula hapa na waweze kushipa na kuleta maziwa mengi kwa mkulima.

Hizi ni shamba za ndizi. Ndizi hizi zinaonekana zingine zimekomaa ilhali zingine bado zimepandwa hivi majuzi. Ndizi hizi zinzonekana kuwa kuna zenye zimebeba matunda. Mkulima mwenye anasimamia ndizi hizi anaonekana kufanya kazi yake kwa bidii tena anafanya kwa moyo wake wote ili aweze kupata mafanikio hapo mabadae .

Hapa ni kundi la kina mama, kina mama hao wanaonekana wakiwa wamefunga leso kwenye viuno vyao pia kuna vyombo ambavyo amevitumia ambavyo zilkuwa zinatumika zamani, wameziweka maziwa hapa kwenye vitu hivi, tena wanaonekana kuwa wamevalia kofia kulingana na mila yao.

Hili ni shamba la ndizi ndizi hii inaonekana kuwa ina rangi ya kijani sana ndizi hii inaonekana kuwa ina afya nzuri. Mkulima mwenyeji anaokena kufanya kazi yake kwa bidii na kutunza mimea yake ili aweze kupata kipato kizuri hapo mbeleni ndizi hii inaonekana kuwa imezaa tunda lake ambalo liko vizuri sana.

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi hizi imepangwa kwa wingi pia imepandwa katika chumba cha serele, pia ndizi hizi zina manufaa mingi kwa sababu wakati qa ukame, hapawezi pakapatwa na ukame kwa sababu imejengewe nyumba.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakishughulikia maziwa, maziwa ambayo ipo kwenye sufuria pia wanaonekana wakiwa wamefalia nguo ambazo zinatumiwa wakati wa kupika, wanaonekana kuwa wana viatu ambayo vinafaa wakati wa kukamua maziwa.

Hapa kuna mama ambaye anaonekana kuwa ni mkulima wa ndizi. Hapa mbeleni kunaonekana kuwa ametoa ndizi kubwa kubwa kwenye shamba lake. Ndizi hizi anaweza kuzitumia kuuza na kujipatia kipato chake cha kila siku na kununua mahitaji ambayo anahitaji kwa nyumba.

Hapa ni ukulima wa ngombe , ngombe hawa wanaonekana kuwa na rangi ambayo ni tofauti tofauti . Pia kwenye maskio yao imeandikwa majina yao. Hapa hali ambapo wanakulia pamesafishwa vizuri , ili waweze kukula chakula ambacho ni safi na yanayoleta maziwa.

Hapa ni shambani , shambani humu Kuna miti ya ndizi, ndizi hizi zinaonekana zimekomaa na imetoshea kua na matunda . Ndizi ni muhimu kwa sababu binadamu anaweza akatimia kama chakula tena anaweza tumia kulishia mifuko yake.

Hizi ni mimea ya ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa kuna ambazo zimeivaa na zingine bado hazijakomaa. Pia ndizi hizi zimepandwa kwa wingi sana. Mkulima ambaye anafanya kazi hii anaonekana kufanya kazi yake kwa bidii ili aweze kupata kipato chake hapo mabadaye.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kuna watu wengi sana, tena kuna mijengo mingi. Hapa kuna mkusanyiko wa ndizi. Pia kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amefungua gari na anapeleka ndizi hizi kuziweka kwenye gari. Hii ni biashara mzuri kwa wakulima kwa sababu ndizi iko na bei nzuri na huwezi kutumia vitu mingi kupanda ndizi.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva vizuri. Tena hizi ndizi ni mengi labda mwenyewe anataka kuenda kuziuza ili aweze kujipatia hela. Ndizi hizi hazijaiva zinaweza zikapigwa ama zikawajwa ziive yenyewe alafu zikulwe.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa na hapa kuna mtu ambaye anaonekana kukama. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa na maziwa mengi. Hii inaleta pesa nyingi kwa sababu inaweza kuuzwa na mkulima anaweza kupata pesa ambazo anaweza kujisaidia kupatia kipato cha kila siku.

Hizi ni mkusanyiko wa ndizi. Hizi ndizi zinaonekana kuwa kunazo zmbazo zimeiva vizuri na zenye ziko katikati na zingine hazijaiva. Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni za biashara. Zimewekwa kwenye karai ambayo inabebewa hadi sokoni ili kuuzia watu ambao wanapenda ndizi.

Hii ni ndizi. Ndizi hii kuna moja ambayo imetolewa maganda. Alafu kuna mtu ameshikilia ndizi hii. Huko kuna ndizi pia ambazo hazijatolewa maganda, na inaonekana kuwa zingine zimeiva na zingine hazijaiva bado. Labda mwenyeji anataka kuziuza ndizi hizi ili aweze kupata pesa za kujikimu maishani.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili ilme limelimwa vizuri sana, hakuna magugu hata mmja tena ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeliwa vizuri , pia kwenye kila shimo imeachiwa nafasi ambayo maji inaweza ikanyunyiziwa ili ndizi iweze kustawi hata wakati wa kiangazi.

Huyu ni mkulima wa ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni mengi mno. Mkulima mwenyeji anaonekana kuwa anafanya ukulima wa ndizi sana. Huku kuna mazao ya ndizi yani matunda. Mkulima huyu anaonekana kuwa na furaha huku akiangalia tunda ambalo limezaliwa na ndizi yake.

Hizi ni dawa. Dawa hizi zinatumiwa kwenye shamba. Inaonekana kuwa dawa hizi pia iko na ni ya rangi ya kijani. Pia kuna kijiko ambayo inatumiwa kukorogewa dawa hizi ili iweze kuwa na umoja na kuua magugu kama ipasavyo.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari mmoja anayeonekana akiwa amevalia glavu kwenye mikono yake, na kichwani amevalia kofia kofia ya udaktari. Mdomoni mwake amevalia barakao. Hapa kwenye meza, kuna aina nyingi za dawa ambazo anaonekana akizipima.